Katika nguzo iliyo kando ya barabara kuna waya kadhaa za stima na zingine za mtandao zilizowekwa kiholela na kupelekwa hadi kwa nyumba na ofisi tofauti zinakopeleka stima na hata mitandao.

Katika kituo cha stima ya kampuni ya Kenya Power, kuna vijichuma kadhaa ambavyo vimewekwa chini na kushikilia waya ambazo zinapitisha umeme hadi kwa nyumba za watu, ofisi zingine na hata kwa viwanda.

Muundo wa chuma moja refu umesimama huku waya za stima zinaoenda mahali pengi tofauti zinaonekana kushikiliwa nayo.

Mojawapo ya miundombinu ya kufikisha stima kutoka inakozaliwa hadi manyumbani, ni kupitisha waya kwa vyuma virefu mno zinazozishikilia. Kuna twiga anaonekana kando ya chuma hii.

Watu wasiopungua kumi, wameinama chini na kwa vishimo vilivyochimbwa, wanapanda miche ili miti imee. Njia hii ni mojawapo ya kutunza mazingira kwani miti huleta nufaa kwa wanyama wengi.

Msichana mmoja ameketi katika maji ya mto yanayodondoka kutoka juu kuenda chini, huku akimtazama mwanauma anayempiga picha. Watalii wengi hufanya hivi ili wakumbuke walikokuwa.

Simba jike amefungua mdomo wake na kuonyesha makali ya meno yake yanayotisha mno. Anadhaniwa kuwa anaguruma ili kutisha au kwenda kuwinda.

Watu wanne wanasakata densi kwenye jukwaa, huku wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni. Wanatazamwa na wanafunzi waliofurahi mno.

Mazingira hayana miti mingi na kuna mto. Watu kadhaa wameinama na katika shimo ndogo zilizizopo wanapanda miche ili miti ikue.

Mamba wawili wako nje ya maji kwenye mawe na kuna nyasi hapo waliko. Hapa ni maonyesho ya wanyama na huwa wanatunzwa vizuri kwani wanalishwa, kutibwa na hata nyakati zingine kuoshwa.

Twiga watatu wanaonekana wakiwa katika makao yao halisi . Kuna miti na vichaka vingi kwa umbali. Hapa ni kituo cha twiga pale mjini Nairobi.

Ghorofa kubwa lijulikanalo nchini kote Kenya kama KICC linapatikana hapo mjini Nairobi. Linatumika na watu wa aina zote kufanya densi au michezo ya kitamaduni ,mikutano na vitu vingine vingi.

Watu kadhaa wamevaa glavu nyekundu, koti na gambuti za kijani kibichi, huku wakitabasamu na kumwangalia mpiga picha. Kuna majengo ya mabati pale nyuma kuonyesha haya ni mazingira ya ghetto .

Mafuriko yamesababisha kuporomoka kwa nyumba kadhaa zilizojengwa kiholela katika makazi duni au ghetto . Kunafaa kuwa na watu wa dharura wa kuwasaidia watu kusongesha vitu vyao na kuokoa wale waliokwama.

Ziwa la maji li katikati ya msitu ambapo miti yote ni ya kijani kibichi, hivyo tunaweza kujua kwamba ni msimu wa mvua.

Kijana mmoja ameketi kando ya ziwa ambalo linaonekana kuwa limeporomosha vitu kwani lilifurika. Haya ni makazi duni na huleta maradhi mengi yanayohusiana na uchafu au mkusanyiko wa maji yasiyosonga kama vile malaria.

Kifaru mmoja ameinama chini na kuila nyasi ya kijani kibichi. Yu katika mazingira yake halisi. Nchini Kenya, wawindaji wanawawiinda wanyama hawa ili kupata pembe yake na kuiuza kwa pesa mingi.

Vifaru watatu wako katika mazingira yao halisi. Kuna miundombinu pale nyuma inayofanana kama ile reli ya SGR. Nyasi ni refu mno kwani inawafikia kwenye miguu kwa urefu.

Katika makazi duni au ghetto , takataka imetupwa kiholela na kuchafua mazingira kwelikweli. Kijana mmoja yu na gunia yake na anakusanya ile inaweza nunuliwa ili kuuza na kupata hata chakula cha siku.

Kuna watu wengi waliovaa shati fanana ya samawati . Wako na miche ya miti ambayo inastahili kupandwa nao. Mazingira ni ya kijani kibichi na miti kidogo ilisha mea.

Maji yanatoka kwenye ukuta na mtu ameweka ndoo zake ili kuiteka na anatumia kijikaratasi ambacho ni cha maziwa kukusanya maji hiyo na kuipeleka hadi kwa ndoo zake.

Simba wawili, mmoja wa kike na mwingine kiume wameketi katika bustani , huku wameyafunga macho yao. Wanatunzwa vizuri hasa katika maonyesho kwani wanalishwa , kuoshwa na hata kutibiwa.

Maeneo ni ya kibera ambapo reli inapita chini na nyumba za mabati zimejengwa kando. Taka imetupwa kiholela na mazingira haya huwa chafu mno.

Twiga watatu waliokomaa wako katika mazingira yao halisi ya Savana. Ni warefu mno kwani miti na vichaka yote i chini ya shingo zao.

Ziwa lii na mimea ambayo iko juu ya maji, mazingira ni ya kijani kibichi kwani kuna miti na vichaka vingi, hapa wanyama kama chura hupatikana kwa wingi.

Katika makazi duni, kuna mafuriko yaliyoathiri sehemu hii. Watu wako kando, wengine wakifua, wengine kuchota maji na hata watoto wengine kucheza. Mazingira haya yanaleta maradhi yanayohusiana na uchafu.

Simba wawili, mmoja wa kike na mwingine wa jike, wanaonekana katika mazingira yao halisi. Nyasi ni refu mno na kuna vichaka vingi pamoja na miti hapo nyuma.

Kando ya mto watu wawili wameinama na kutoa uchafu uliotupwa hapo. Hii ni njia moja ya kusafisha mazingira ili kuzuia maradhi ya watu na wanyama.

Katika makazi duni, kuna mahala ambapo pamewekwa kando na serikali ili kuhudumia watu wanaohitaji maji. Mama mmoja ameinama na kutumia maji hiyo kufua nguo zake.

Watalii wengi walio kwenye magari wamesimamisha magari hayo na kumpiga picha simba moja wa jike aliyesimama mwisho wa barabara.

Ndovu mdogo ako katika mchanga nyekundu akichezea. Watalii wengi wamesimama nyuma kidogo, huku wakimtazama na wengine kupiga picha, yeye na ndovu wenzake.

Chui amerembeka mno kwa madoadoa yake ya kahawia na amefungua mdomo kuonyesha meno yake yalivyo na makali huku akunguruma, ako katika mazingira yake halisi.

Barabara kadhaa zinatengenezwa mjini Nairobi na magari sasa yanaweza kuepuka msongamano uliokuwepo kwa kutumia njia hizi zitakapo kamilika.

Kifaru yu katika mazingira yake halisi. Pembe zake bado zipo kuonyesha kwamba bado hajawindwa. Walinda wanyama pori wamesimama kandamnazi kuhakikisha kwamba wawindaji wote wanashikwa.

Twiga mmoja ameutoa ulimi wake mrefu mno mweusi. Hapa ni kituo cha twiga ambapo ni mahali watalii huenda kula na kuwalisha twiga.

Watalii wako katika gari lao huku paa imeinuka ili waweze kusimama na kuwaona wanyama. Kuna suara wanaotazama wakiwa katika mazingira yao halisi.

Twiga wasiopungua tano wako katika mazingira yao halisi huku wakitembea. Nyasi ni ya kijani kibichi kuonyesha kuwa ni msimu ambapo mvua inapatikana kwa wingi.

Katika bustani, kuna barabara ambayo inatumika na watu, na mmoja anaonekana kufanya mazoezi ya ukimbiaji. Ni msitu unaodhaniwa kuwa wa Aboratum au Karura ambapo watu wanaruhusu kuingia na kufanya shughuli zao.

Takataka imetupwa kiholela kando ya mto katika mataa ya makazi duni au ghetto. Mazingira haya huleta maradhi mengi yanayohusiana na uchafu.

Mwanamke mmoja ako chini ya kivuli cha mti ambao umemea na ni mrefu mno. Ametandika chini na kuna matunda pamoja na maua aliyo nayo.

Njia pana mno limewekwa vigae vya mawe na hata kuwekwa mbao kama uzio na mazingira yake imejawa miti na vichaka vya kijani kibichi.

Lori ndogo ambalo linatumika kubeba taka limejaswa furi furi na magunia taka taka. Kuna watu wawili wanaozipanga kule juu ili hizimwagike lakini moja imemwaga chuba na vitu vingine vya plastiki chini.

Katika jukwaa la magari ya abiria linalojulikana kama Kencom, makondakta wa Citi Hoppa na wa KBS wanaita wateja ili kuingia magari yao.

Katika barabara kuu ya Thika kuna magari mengi yanayosafirisha abiria kutoka sehemu zote za njia hiyo hadi mjini Nairobi na kurudi.

Gari la kijani kibichi na njano la Citi Hoppa limetua katika jukwaa lake pale Kencom. Lina kondakta ambaye ameshika tangazo kounyesha mahala gari hilo linaenda kukiwemo Posta.

Gari lililopakwa rangi ya njano pamoja na chungwa, limetushua katika jukwaa huku mlango wake ukiwa wazi. Kondakta anawaita wateja ili wapande gari liende.

Gari la abiria ambalo lina uwezo wa kubeba watu takriban watu thelathini limesimama katika jukwaa lange pale mjini Nairobi na milango yake kufunguka ili kuwakaribisha ndani.

Katika jukwaa la basi za kuwasafirisha abiria kutoka mjini hadi Nairobi, kuna kondakta kadhaa wanaowaita wateja huku wameshika vibanio kuonyesha njia inayopitia gari yao pamoja na nauli ya gari.

Uzio umewekwa kando ya mazingira ya reli na gari moshi linapitia hapo. Kutumika kwa magari moshi haya kulikuwa kunafanyika hasa nyakati za kale ambapo abiria walikuwa wanalipa nauli ya shilingi moja pekee au tatu kufika mahali popote mjini Nairobi.

Gari la abiria kutoka chama cha double m limetua katika jukwaa lake pale kemkom. Kwa kawaida magari haya hupeleka watu katika mazingira ya mji wa Nairobi.

Katika kituo cha kuweka mafuta kwenye gari la Total, kuna gari za abiria kadhaa zilizosimama tayari kuwabeba watu kutoka hapo hadi wanakoenda kama vile Kangema na mahala pengine.

Basi la kuwabeba abiria limesimama katika jukwaa lake pale mjini Nairobi. Limeweka kijikaratasi hapo mbele kuonyesha kwamba inapitia njia gani na mwisho wake ni pale Juja.

Gari la kuwabeba abiria aina ya Toyota Hiace, kutoka mjini Nairobi hadi Nakuru bila kusimama, limetua katika jukwaa lake, tayari kuwaita wateja.

Gari la abiria la Metrotrans linasonga huku kondakta amesimama kwa mlango ulio wazi. Wanafanya hivi ili kuokoa muda na kuashiria kwa haraka mahali gari inahitaji kusimama.

Kuna basi kadhaa ambazo zinaobeba abiria kutoka mjini Nairobi hadi mitaa yao, kwa kawaida huwa zimepambwa na muziki hucheza hpo ndani ili watu wasiboeke.

Magari ya chama cha Chania T huenda njia ya 237 na kupitia chuo kikuu cha Kenyatta, Ruiru, Juja kufika hadi Thika na nauli yake ni 100 tu kutoka mji wa Nairobi.

Katika barabara kuu, kuna mlolongo mrefu na mvua imetoka kunyesha. Serikali inafaa kusaidia kupunguza idadi ya magari yanayopatikana kwa mlolongo kwa wakati mmoja.

Katika trafiki, kuna magari na pikipiki kadhaa. Watu pia wanaitumia barabara hii. Magari na pikipiki za abiria ndizo mingi kwani biashara hii inadumu sana.

Kuna msongamano wa magari, kwani zimepanga foleni kwa njia, huku likipishana na kungoja masaa yao kupita. Gari la abiria la rangi zambarau zinazoenda upande wa Githurai pia zinaonekana.

Basi dogo la abiria, wasiopungua thelathini, limechorwa michoro, na kuandikwa kwa njia ya kuvutia. Hii ni njia mojawapo ya kuita wateja, na nauli ya magari yaliopambwa hivi hua juu ya zaidi yaliozeeka.

Gari la kuwabeba abiria linaloenda Kiria Ini na Othaya bila kusimama, limetua katika jukwaa lake pale mjini na kufungua milango ili kuwakaribisha wateja wanakoenda huko.

Katika jukwa la basi za abiria za kampuni ya KBS, mlango umefunguliwa wa gari hili na kibanio kimeshikwa na kondakta kuonyesha nauli ni hamsini pekee kuelekea mahali inakoenda.

Gari la kuwabeba abiria, ambalo linajiita Fiesta limesimama katika jukwaa na kondakta wake kuwaita wateja kutoka hapo karibu. Limeweka kijichuma kinachoonyesha inaanza kuenda mtaa wa Westlands na kufika hadi Kikuyu.

Barabara kuu la Thika linatumika na magari zaidi ya elfu mia moja kwa siku, mingi ya magari hayo ni ya abiria hata pia mapikipiki zijulikanazo kama bodaboda hutumia barabara hii.

Basi dogo la abiria limesimama kwenye jukwa lake huku mlango wake umefunguliwa tayari kuwabeba abiria. Ina uwezo wa kuwabeba abiria takriban thelathini.

Gari la Embasava ambalo huenda njia ya Embakasi limesimama katika jukwaa lake huku lii tayari kuondoka kwani linawaita wateja waabiri gari ili liende.

Magari yanayoonekana hapa ya kijani kibichi ni ya kuenda mtaa wa Githurai na kondakta ameweka kibanio kwenye nguzo kuonyesha kwamba nauli kwa sasa ni shilingi ishirini pekee.

Makondakta wa gari za kusafirisha abiria kutoka mjini hadi mitaa wameshika karatasi zinazoonyesha nauli na njia ambayo gari zao zinapitia.

Magari ya kuwabeba abiria ni mengi sana mjini Nairobi lakini bado hayatoshi kwani watu huwa wengi na wanataka kusafiri wakati wote hata usiku hauwezi kosa magari hayo kwani hayafungi kazi.

Milolongo mirefu wa magari yanayoenda njia moja inaonekana, kwani kuna msongamano wa kitrafiki. Watu wengine pia wanatumia njia wakiwemo watumiaji pikipiki, wanaotembea, magari za abiria na za kupeleka bidhaa.

Basi kubwa la kampuni ya, city shuttle, limetua jukwaani huku linawakaribisha abiria kupanda ili kuenda kwenye mitaa.

Katika jukwaa la magari za abiria za chama cha citihopaa kuna moja lililosimama na kufungua mlango wake ili kukaribisha wateja. Linaenda sehemu ya thelathini na nne.

Barabara kuu ya Thika hutumika na madereva zaidi ya elfu mia moja kwa siku. Miongoni mwa madereva hao huwa kuna magari mengi yanayowasafirisha abiria kutoka mjini na kuitumia njia hii hadi mitaa.

Hapo Pangani, kuna barabara ambayo inatumika na watu wote wakiwemo wadereva, waendeshaji wa pikipiki na hata wanaotembea.

Katika jukwaa ya magari za Metrotrans, kuna mawili ambayo yametua. Polisi amesimama mbele na kondakta wa moja yu upande wa kulia akiwaita abiria.

Polisi mmoja wa trafiki anatembea mbele ya magari ya abiria pamoja hata na pipipiki, na yamesimama yakingoja na kupasha wengine kabla ya hizo kusonga.

Katika barabara kuu, kuna magari kadhaa zinazotumia njia moja pia kuna daraja ambayo inavukwa na wanaotembea kwani hauezipita tu kwenye barabara yenyewe magari yanapoenda kwa kasi.

Katika barabara kuu ya Thika, magari mengi yakiwemo ya abiria hupita hapo na kuwabeba watu. Nauli ya barabara kuu hii kutoka magari hayo ya umma huwa kidogo sana, sana sana chini ya hamsini.

Katika jukwaa linalopatikana pale Kencom, kuna kondakta wa basi la Citi Hoppa ambaye ameshika karatasi inayoonyesha kuwa nauli ni shilingi hamsini pekee kuelekea pande ya 46 kule Valley Road hospitali ya nairobi, Hullingham na hata Kawangware.

Nauli ya kuenda mahali gari hili la kampuni ya KBS linakoenda ukiwemo Pipeline, Kobil, na mahali pengine ni hamsini peke yake.

Gari la kijani kibichi limetua katika jukwaa lake, tayari kubeba abiria kuenda sehemu ya barabara ya Mombasa, Imara Daima, Kabanas, Kobil, roundaa pale Taj na hata Barracks na kumalizia kule Naivas.

Gari aina ya matatu la kijani kibichi, la kuwabeba abiria kutoka wanakoenda hadi mjini Nairobi na kurudi linaonekana. Halijabeba mtu yeyote kwa sasa na linaelekea pande ya mji.

Katika jukwa la magari za City Shuttle zinazopatikana mjini Nairobi pale Ambassador. Magari yamefungua milango huku makondakta wakiwaita abiria.

Basi la abiria ambalo lina mchoro wa simba huko nyuma , limeufungua mlango wake na kuweka kijichuma kinachoonyesha kuwa ki karibu kuenda mahala kuliandikwa hapo.

Kondakta ambaye gari lake linatumia sehemu ya 34 na kuenda kule Pipeline, Imara na Kobil, ameshika kibanio kuonyesha kwamba li tayari kuenda na watej wanahitaji kuingia.

Makondakta kwa magari za abiria, waliovaa koti ya zambarau, wameshika vibanio vya kuonyesha mahali ambapo magari zao zinaenda, na kuwaita wateja huku milango ya magari yamefunguliwa.

Gari la gurudumu tatu ambalo linajulikana kama tuktuk limefungua milango yake na kuweka kibango hapo juu ya chuma kuonyesha kuwa linapitia njia ya Jogoo na kwa nauli ya shilingi hamsini peke.

Magari ya chama cha Supermetro ni miongoni ya yale yanayopendwa zaidi na watu wote wanaosafiri kutoka mjini Nairobi hadi Kiambu kwani inafika kwa haraka na bei yao huwa si ghali sana.

Matatu ndogo la chama ya KEMO ambayo ina jukwaa ya magari yake pale Koja mjini Nairobi limesimama na kufungua mlango wa wateja kuingia. Li tayari kuondoka na linaenda hadi kupitia Uthiru, kwenda Junction na kufika Dagoretti.

Katika mji wa Nairobi, kuna magari kadhaa ya abiria, ambayo huwasafirisha kutoka hapo wanapofanya kazi hadi mitaa yao. Nauli hulingana na umbali na nyakati ya siku.

Mtaro mrefu unachimbwa sasa hivi ili bomba la maji litakalopitisha aidha maji safi au maji taka litawekwa na kufunikwa kwa mchanga kuzuia kutoboka kwake.

Tanki mbili nyeusi za kuweka maji zimeunganishwa na bomba. Ni sehemu ya juu ya jengo hili na njia hii inasaidia kuweka shinikizo watu wanapofungua mifereji.

Bomba la maji linalopitia chini limepasuka na maji hayo kuenda kwa uharabu kwani haitumiki vizuri na kumwagika kwa njia.

Mahala pa kununua maji safi ya kunywa, kuoga na hata kupika pameonekana pakiwa pamefungua madirisha yake. Kuna vibuyu vingi hapo na picha ya watu wakinywa maji.

Bomba za samawati zimelazwa chini na kusubiri kuunganishwa ili kukua na urefu unaostahili kufikisha maji inakoenda kutoka inakosafishwa.

Katika mlango wa chumba kilicho kweneye ghorofa, taka imetupwa hapo nje kwa karatasi nyeusi. Huwa zinakusanywa siku moja ya wiki ili kuenda kuchomwa au kutupwa mahala pengine.

Polisi na watu wengine wengi wamewazingira watu tatu waliolala chini kwenye mkeka. Wengi wamevaa barakoa ya samawati . Watu waliolala wanastahili kupewa usaidizi na serikali.

Mfereji umewekwa chini ya bomba la kupitisha maji na kuna kifaa cha shinikizo pia kando ya bomba hilo. Hii ni njia ya kupitisha maji kutoka inakosafishwa hadi nyumbani kwa watu.

Bomba la maji, rangi ya kijani kibichi imekunjwa na kuwekwa kwa kamba tatuz enye rangi ya nyeupe ili kuzuia kutokana kwake. Ni takriban mita thelathini.

Bomba mbili za maji zimeunganishwa kutumia chuma ambayo ina mfereji wake hapo. Hii ni njia ya kuongeza urefu ili maji ifike inakostahili .

Katika bustani kuna tanki la kijivu ambalo limewekwa juu ya kifaa chenye magurudumu ili kuweza kusongeshwa. Mazingira yake ni ya kijani kibichi na miti inaonekana kwa umbali.

Tanki ya maji nyeusi ya kampuni ya Roto iko juu pamoja na vifaa vya kuvuta hewa ambapo redio na runinga hutumia.

Mtaro mnono mno umechimbwa na mchanga kuwekwa pale kando. Hii ina nafasi ya kuweka bomba moja la maji ambalo litatua maji kutoka na kutoka hadi nyumba za watu.

Bomba kadhaa za chuma zimewekwa chini kwenye nyasi zikisubiri kuunganishwa ili kupata urefu wa kutosha na kupeleka maji kutoka inakosafishwa hadi manyumbani mwa watu.

Katika majengo kadhaa ya kisasa, matanki ya maji huwekwa juu ili kutunza maji na wakati ambapo ile ya serikali inapotea na kutoweza kutoka kwa mifereji , hiyo iliyo hapo juu kwenye tanki inatumika.

Bomba la maji, li katika mazingira ya matawi na nyasi. Linatoa maji yanayoonekana kuwa safi mno lakini yanaenda hasara kwani yanamwagika tu chini.